Mtu aliyepo katika eneo la nje aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani aliyevaa kofia huku mmoja akiwa ameishika iliyochapishwa maneno yasomekayo "Bolt" akiwa na usafiri aina ya pikipiki, ikiashiria kuwa ni mtu mwenye kutoa huduma za usafirishaji.